Mtu mmoja ameketi katika kiti cha daktari wa meno akiwa anapimwa rangi ya meno kwa kutumia kifaa maalumu chenye sampuli za rangi tofauti za meno, daktari aliyeko upande wa pili akivaa glavu za bluu na anaonekana akilinganisha rangi ya meno ya mgonjwa na zile zilizoko kwenye kifaa.

Wahudumu wa afya wakiwa wawili wapo, katika mazingira ya hospitali au kituo cha afya wakimshunghulikia mtoto mchanga kwa uangalifu mkubwa. Wamevaa mavazi ya kujikinga, kama vile barakoa na mavazi maalumu, ikiashiria usalama na usafi wa hali ya juu, katika mazingira ya huduma ya afya

Matibabu ya meno ambapo mgonjwa amelala kwenye kiti maalumu cha tiba ya meno, huku madaktari wawili wakiendelea na uchunguzi au matibabu, wamevaa mavazi rasmi ya kazi, barakoa na wakionyesha uzingatiaji wa kanuni za usafi na usalama katika mazingira ya kiafya.

Barabara ikiwa imefurika maji kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Magari kadhaa yanaonekana yakiwa yamekwama kwenye maji, huku watu wengi wakiwa wamesimama kando ya barabara wakitizama kwa wasiwasi na mshangao. Tukio hili linaonyesha ni athari za hali mbaya ya hewa na linasisitiza umuhimu wa miundombinu bora ya kupitisha maji ili kuzuia madhara kama haya.

Mwanaume aliyevalia koti jeupe la maabara, vazi maalum linalotumiwa mara kwa mara na wataalamu wa sayansi au wahudumu wa afya, akiwa amesimama kwa utulivu mbele ya ukuta mweupe. Mtu huyu amesimama wima mikono yake ikiwa imeshikana mbele kwa mtindo wa heshima na utulivu, hali inayoashiria maandalizi au utayari wa kushiriki katika zoezi fulani la majaribio au mawasiliano rasmi .

Mtoto amelala kitandani akihudumiwa na daktari alievalia koti jeupe, ishara ya taaluma ya kujitolea katika huduma za afya, dakatari akionekana kuchunguza mguu wa mtoto kwa makini akizingatia hali yake ya afya, mama wa mtoto ameketi karibu yake, macho yake yameelekezwa kwa daktari kwa makini na wasiwasi uliofichika .

Mwanaume aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu ya kimaabara. Mavazi yanayotumiwa mara kwa mara na wataalamu wa sayansi au wahudumu ya afya. Amesimama kwa utulivu mbele ya ukuta mweupe. Mtu huyo amesimama wima mikono yake ikiwa imeshikamana kwa nyuma. Mtindo wa kutoa tabasamu la furaha, hali hii inaashiria maandalizi au utayari wa kushiriki katika zoezi fulani la majadilio au mawasiliano rasmi.

Mfanyakazi wa afya aliyevalia mavazi ya hospitali akiwa ameketi mezani na anaandika kwenye fomu au karatasi, pembeni kuna simu ya mezani na vifaa vingine vya ofisini vinaonyesha mazingira ya kazi ya kitabibu au utawala ndani ya kituo cha afya, mtu huyu anaonekana kuwa makini na kutekeleza majukumu yake kwa umakini mkubwa .

Mdada mmoja aliyevaa koti jeupe, anatoa huduma au anaelekeza jambo fulani kwa mgonjwa. Mgonjwa huyo amekaa kitandani na anashika kifaa cha matibabu mikononi mwake. Mandhari ya chumba ni ya hospitali, kikiwa kina pazia la bluu na mlango wa kahawia. Hii inaashiria mazingira ya huduma za afya au mafunzo ya kitabibu.

Kundi la watu waliovalia mavazi ya kitabibu wakiwa mbele ya bango kila mmoja akiwa na utafiti wa kutoa. elimu kwa jamii wanaonekana kuwa n madaktari

Mwanamke mmoja aliyevalia mavazi ya bluu, akimshika mtoto kwa upole, aliyevalishwa nguo nyeupe na blanketi la kijani, ishara ya ulinzi na joto, ukuta wa kijani na dirisha kwa nyuma, vinatoa mandhari tulivu na ya kawaida, pengine katika chumba cha kutibu au kulea watoto.

Mwanamke mmoja aliyeketi, ameshika kwa uangalifu mtoto aliyevaa mavazi ya kupendeza, ya rangi ya pinki na kofia nyeupe, ishara ya hali ya utulivu na ulezi kwa mtoto aliyezaliwa hivi karibuni. Vazi la kijani alilovaa mzazi linatoa mvuto wa kimazingira, au linaweza kuashiria mavazi ya kazi, au huduma za afya.

Tukio la huduma ya afya kwa watoto wachanga, ambapo wahudumu wawili wa matibabu wamesimama kwa umakini wakimwangalia mtoto mchanga aliyewekwa juu ya kitanda maalumu cha hospitali. Wamevaa mavazi ya upasuaji, kofia, barakoa, na makoti ya kujikinga, ikiashiria kwamba chumba cha huduma inayotolewa ni kiwango cha juu, na inafata utaraatibu wa usafi na usalama.

Tukio la upasuaji au utaratibu wa kimatibabu unaofanyika katika mazingira ya hospitali, ambapo wahudumu wawili wa afya wamevaa mavazi rasmi ya upasuaji (kofia barakoa au nguo za kujikinga). Mmojawao aliye simama upande wa mbele anashika kifaa cha upasuaji kilicho mfano wa kikalamu, na anaonekana akiwa makini sana akifanya kazi hiyo.

Muhudumu wa afya aliyevalia sare ya uuguzi akimchoma sindano mtoto ishara ya utoaji wa huduma muhimu za chanjo au tiba mtoto huyo ameshikiliwa na kwa uangalifu na mtu mwingine aliyevalia nguo zenye rangi ya manjano na nyekundu nyeusi akimfariji mtoto wakati wa taratibu za kimatibabu.

Tukio la kitabibu katika mazingira ya kijamii, ambapo watu wamesimama pamoja nje ya jengo wakiwasiliana na kugawana vifaa vidogo vinavyoonekana kuwa vya kitabibu, huenda ikawa ni dawa, sindano, au kifaa cha uchunguzi. Mmoja wao akiwa amevalia koti jeupe la kidaktari, mwingine ana kofia ya upasuaji na barakoa.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti jeupe la kidaktari, akitoa huduma ya uchomaji wa sindano kwa mtu aliyeketi kwenye kiti katika mazingira ya wazi ya jamii. Mhudumu huyu ameshika sindano kwa uangalifu huku mgonjwa akionekana kuwa mtulivu na tayari kwa zoezi hilo.

Katika ardhi yenye udongo wa kahawia, mmea mmoja wenye majani ya kijani kibichi umechipua kwa nguvu, uku majani yake yamejikunja kwa namna ya mviringo yakiwa na makale laini na mwonekano wa afya njema. Mimea mingine midogo ipo kwa mbali ikiongeza hisia ya ukuaji wa taratibu wa maisha ya mimea katika mazingira haya ya asili.